Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana daktari mmoja aliyevalia sare zake za kazi zenye rangi nyeupe na rangi ya samawati akiwa anapea mtoto chanjo kwenye mdomo. Pia kuna mama anaonekana aliyevalia shati la rangi nyeupe iliyo na mchoro wa maua wenye rangi ya manjano na rangi ya machungwa.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana daktari mmoja anayelaza mzee mmoja kwenye kitanda ili kumuweka kwenye mashine. Pia kuna chapa ilioandikwa SIEMENS na kuna kiti cha magurudumu cha walemavu kinachoonekana kando.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana daktari mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati, na kikoti kidogo cha rangi ya manjano na samawati. Akiwa ameshikilia chanjo na sindano. Kuna ukuta wana rangi ya samawati, na dirisha la glasi inaonekana. Pia kuna chapa inayoonekana kwa mbali.

Haya ni mandhari ya biashara. Biashara inayoendelea hapa ni biashara ya kuuza dawa. Kuna zenye zimeekelewa juu ya meza ya rangi ya kahawia zilizo kwenye maboksi yenye rangi ya majano na samawati ikiwa na mchoro. Nyuma kuna rafu iliyopangwa madawa tofauti tofauti.

Kuna dawa iliyoko kwenye chupa ya rangi nyeupe iliyo na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu na kijani na nyeupe yanayosema, Zephania Life Herbal Clinic, Detox, 100% Natural.

Haya ni maanthari ya shambani mkulima mmoja aliyevalia gauni za kujikinga za rangi nyeupe, buti za rangi nyeusi na glavu za rangi ya samawati akiwa ameshikilia mtungi wa rangi ya manjano uliobeba dawa huku akipulizia mimea dawa.

Hii ni mandhariya biashara. Biashara inayoendelea hapa ni biashara ya kutengeneza barakoa, yanaonekana yakiwa yamepangwa vizuri na yako na rangi ya samawati. Kuna mashini inayoonekana ya kuzitengeneza.

Kuna mzee mmoja aliyevaa kofia ya rangi ya nyekundu, shati la rangi ya samawati na suruali ya rangi ya samawati akiwa ameshikilia mkongojo anaonekana akitazama bango la matangazo lililoandikwa Doctor Maniuri, dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi hawa. La 0714 na kadhalika.

Kuna taa ya mwanga inaonekana ikiwa imewaka, pia gari zilizoko juu ya maji na maji yamefurika kila mahali kuonyesha maafa ya mvua inayonyesha bila kukoma, barabara zimeharibika na kufungika, kuna nyumba pia zinaonekana.

Na mwanaume mmoja anaonekana akiwa amekaa kwenye kiti cha rangi ya samawati akiwa amevalia sweta au koti ya rangi nyeusi huku akiwa ameshikilia chupa mbili za dawa zenye chapa yenye rangi ya samawati na ina maandishi yaliyoandikwa kwa wino mweusi.

Haya ni maanthari ya hospitali. Kuna mgonjwa amelazwa kwenye kitanda akiwa kinywa wazi huku kuna kifaa cha elektroniki kinachowekwa kwenye mdomo wake kuonyesha mwanga. Daktari amevalia nguo ya rangi ya samawati na glavu za rangi nyeupe .

Chupa za dawa zimepangwa juu ya meza wenye muundo mviringo. Kuna bango ya matangazo iliyoandikwa, DR.MDUBA, TIBA YA MAGONJWA, nambari ya simu, nguvu za kuime, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisono, mapenzi na nyengineyo.

kuna mkebe wa rangi mweupe iliyo na karatasi yenye tangazo yenye rangi ya machungwa na samawati iliyoandikwa kwenye wino wa rangi mweusi high contenxy vitamin D3 2000iu, kando ina vidonge vya rangi manjano vikiwa vimesambaa juu ya meza.

Kuna vyombo vya usafiri na watu wanaonekana wakiwa wanatembea juu ya maji, kuonyesha maafa ama madhara ya mvua ilionyesha kwa muda mrefu inayosababisha mafuriko. Magari hayo ni kama gari ndogo, tukutuku na matatu. Watu pia wanaonekana wakiwa wamebeba mwavuli, na kuna miti inayoonekana kwamba hali iliyo mirefu.

Kuna mtu anaonekana akiwa amevaa mavazi ya kujikinga yenye rangi ya samawati, miwani na kifaa kwa pua ambacho ni aina ya barakoa, akiwa ameshikilia mitungi miwili kwenye mikono, moja wa rangi ya manjano na ,moja wa samawati lililo na chapa ya "danger hatari", kuonekana ni sehemu iliyo na kemikali.

Kuna watoto wawili wanaonekana wakiwa wameketi kwenye kitanda cha miti. Mmoja anaonekana akiwa na shida ya ngozi, ambayo inaonekana ni ugonjwa wa titi maji. Mwengine anaonekana kuna alama za titimaji kidogo, kwenye miguu tu pekee.

Kuna chupa yenye dawa yenye rangi ya nyeupe na iliyo na maandishi ya rangi ya zambarau na nyeusi iliyoandikwa Azithromycin for oral suspension usp 200 mg per 5ml.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana daktari mmoja aliyevalia jaketi na kofia zilizo na chapa ya World Health Organization, akiwa anapea mtoto chanjo. Kuna watu wanaoonekana nyuma, pia kuna chifu aliyevalia sare zake za kazini.

Kuna mama na mtoto waliovalia barakoa ya rangi ya samawati na kijani, mama anaonekana akiwa anamwaga sabuni kwa mkono wa mtoto ili anawe mkono. Kando kuna tenki mbili za rangi nyeusi, ndogo ikiwa na maandishi yakliyoandikwa ROTO Unicef.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana vitanda vyenye rangi nyeupe na ya samawati. Pia kuna mtu anayeonekana kwa mbali ambaye anaonekana kuwa kama daktari. Aliyevaa barakoa ya rangi nyeupe akiwa amesimama. Kwenye ukuta kuna runinga iliyoanikwa inayoonekana kuonyesha picha. Pia kuna taa za mwanga zinaonekana.

Kuna wanawake wawili wanaonekana mmoja akiwa amesimama akiwa ameshikilia bakuli na anaonekana akiteka maji kwenye kisima , mwingine ameinama kuashiria kuchoka ameshikilia mitungi minne kando Kuna mwamba unaonekana Kwa ukamili.

Kuna watu wawili wanaoonekana wakiwa wamebeba kuni kwenye shingo na mmoja akiwa anatumia kijiti kutembea juu ya maji. Inaonekana ni mandhari ya mvua mingi inayoendelea kunyesha inayosababisha eneo kua na mafuriko.

Vidonge vya rangi ya manjano vikiwa kwenye kifunganisho cha plastiki pamoja na kipima joto cha mdomo yamewekwa juu ya uso wenye rangi nyekundu pamoja na umbo na mioyo midogo miwili ya plastiki.

Kuna watu watatu wanaonekana wakiwa wamesimama sehemu fulani, wawili miongoni mwao wamevalia jaketi za rangi ya kijani inayongaa. Katikati kuna ndoo iliyoegeshwa kwa miti ama kwa stendi ya rangi ya samawati.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda akiwa amevalia miwani ya rangi ya kahawia. Daktari anaonekana akiwa anamwangalia kwa makini. Kuna vifaa vya hospitali vinavyoonekana, kuna mlango wa rangi ya kahawia uliona glesi juu unaonenakana na pia taa za mwanga zinaonekana.

Kuna trekta moja yenye rangi ya manjano inaonekana ikiwa inabomoa nyumba huku maaskari wakiwa wamesimama kando kando pia kuna jengo lingine kubwa linaloonekana nyuma na nyaya za stima zinapita. Wingu ni la rangi ya samawati na nyeupe, hali ya anga inaonekana kuwa shwari.

Haya ni mandhari ya hospitali. Anaonekana daktari mmoja aliyevalia sare zake na barakoa ya rangi ya samawati, akiwa ameshikilia pamba kwa mkono wa mgonjwa kuonyesha amemdunga sindano. Nyuma kuna kitambaa cha rangi ya samawati na mlingoti ya rangi nyeupe.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana daktari mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyeupe, sketi ya rangi ya samawati na kikoti cha rangi ya manjano, akiwa anadunga mtoto sindano. Kuna watu watatu wanaonekana pia wamevalia kofia za rangi nyeupe na barakoa za rangi nyeupe, na moja ina chapa iliyoandikwa, Measles, Rubella Campaign.

Kuna mkono uliovalia glavu za rangi nyeupe ukiwa umeshikilia sindano yenye rangi nyeupe na kijani na chanjo yenye rangi nyeupe na kifuniko chenye rangi ya kijivu kukiwa na chapa iliyoandikwa kwa maneno meusi vaccine. Kuna ukuta wa rangi ya samawati.

Haya ni mandhari ya hospitali na daktari aliyevalia sare zake za rangi ya nyeupe na samawati na barakoa ya rangi ya samawati, anaonekana akimdunga mtoto chanjo kwenye mkono huku akiwa ameshiliwa na mama yake aliyevalia rinda la rangi ya kijani na barakoa ya rangi samawati. Nyuma kuna rafu iliyobeba ma box yenye rangi nyeupe na samawati. Chini kuna pipa lenye rangi ya manjano.

Kwenye kiti cheusi kuna maboksi manne ya dawa yaliyo na rangi nyeupe na manjano. Pia ina umbo la duara lililopakwa rangi ya samawati na nyeupe na zina chapa ya maandishi zilizoandikwa kwa wino wa rangi ya samawati, "Stamaril".

Kuna boxi la dawa lililo na rangi nyeupe na samawati, iliyo na maandishi ya rangi nyeusi iliyosema Measles, mumps and Rubella, Vaccine, Live, PRIORIX. Kando kuna sindano inayoonekana na chanjo yenye kifiniko cha rangi ya kijani.

Kwenye rafu kuna vigongo vidogo vidogo vilivyopangwa. Kuna taa ya mwanga inayonekana na kuna bao la matangazo linaloandikwa, We Are Specialists In Treatment, Asthma, Gout, Diarrhea, Hemorrhoids, kuonyesha eneo hili ni la madawa ya kitamaduni ama ya kichakani.

Kuna boksi linaloonekana lenye rangi ya machungwa na nyeupe na nyekundu lililo na maandishi ya rangi nyeupe, nyeusi na samawati iliyoandikwa CBD Myaderm CBD Pain Cream Double Strength.

Mwanamke mmoja anaonekana akinawa mikono kwenye tangi lililoandikwa Total UNICEF lenye rangi nyeusi akiwa amevalia barakoa ya rangi ya manjano. Kuna mtoto kando yake anaonekana na watoto wengine wanaonekana wakifanya shughuli zao. Pia kuna vibanda vinavyouza mboga kama vile tomato na vitungu.

Kuna jumba moja lenye rangi ya manjano na kijani lililo na maandishi public toilet kwenye lango kuna mtu mmoja anaonekana akiwa ameingia. Nyuma kuna nyaya za stima zinazopita. Kuna mlingoti mmoja uliokuwa na rangi nyekundu na nyeupe unaonekana kwa mbali.

Haya ni mandhari ya hospitali kunaonekana madaktari wawili waliovalia gauni za kujikinga za rangi nyeupe na glavu za rangi nyeupe pia wamevalia barakoa na kofia za kujikinga. Wanaonekana wakiwa wameshikilia vifaa vya kusafisha meno huku wakisafisha mgonjwa aliyelala kwenye kitanda.

Haya ni madhari ya nyumbani. Kuna daktari anyetibu watoto kwa nyumba, anaonekana akiwa amevalia nguo ama sweta ya rangi ya kijivu na kikoti kidogo cha rangi ya samawati, akiwa anashikilia mtoto kwenywe mkono huku anaonekana akiangalia kando.

Kuna mkebe wa rangi mweupe ulioko na dawa. Chapa iliyoandikwa kwa rangi nyeupe. Muarubaini Herbal Drink Neem Mkilifi. Kwenye karatasi pamechorwa mti, mawingu na milima.

Haya ni maandhari ya hospitali, kwenye chumba hiki ni cha daktari wa macho. Anaonekana kutumia mashini kuangalia macho ya mgonjwa wake. Ameketi kwenye kiti cha rangi nyeusi na mfuto wa rangi ya zambarau iliyokolea na ma doti ya rangi nyeupe.

Kuna mwanamke mmoja anaonekana akiwa amelala chini kwenye blanketi ya rangi ya kijivu akiwa mjamzito. Mama mmoja anaonekana akiwa anamgusa tumbo mwenye amevalia rinda ya rangi ya samawati, wengine wanaonekana wamekaa kwenye viti wakiangalia.

Kuna chanjo tatu zinazoonekana zenye rangi nyeupe kijani na zambarau zilizokuwa na maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa rangi nyeusi, Measles, Mumps and Rubella Vaccine Live IP Freeze Dried Zyvac MMR.

Kuna mkebe wa dawa ulio na rangi nyeupe ulio na chapa iliyoandikwa, Ghudatun, Dawa ya Tezi Dume Kupanuka, 100% Natural, iliyo juu ya meza ya rangi ya kahawia. Pia kuna kiti cha ofisi kinachoonekana chenye rangi nyeupe.

Kuna mkono unaoonekana, uliobeba madawa mengine yaliyo kwenye karatasi mengine ikiwa kwenye mkebe wenye rangi nyeupe. Madawa haya yana rangi ya maziwa na ya manjano. Pia kuna goti linaloonekana ni rangi nyeusi, na shati lenye rangi ya nyeupe iliyo na mistari yenye rangi nyeusi.

Juu ya meza ya rangi ya kahawia kuna mkebe wa rangi nyeusi uliokuwa na dawa ama tembe za rangi nyekundu. Kwenye kifuniko kuna tembe moja inaonekana na kando kuna karatasi ama kifaa cha kupima kilicho na rangi nyeupe na rangi ya manjano.

Tenki ama kifaa cha kuekea dawa cha rangi ya samawati kimeekelewa juu ya juu na watu wawili wanaonekana mmoja akiwa daktari wa nyumbani aliyevalia koti la rangi nyeupe na barakoa ya rangi samawati na mama amekaa kwenye kiti.

Haya ni mandhari ya biashara. Kuna chupa tofauti tofauti zilizopangwa kwenye rafu. Pia kuna ndoo zilizopangwa, kuna meza ya rangi ya kahawia na kuna michoro ya michoro tofauti tofauti iliyoanikwa kwenye ukuta na chini.

Kuna chupa za rangi nyeusi zilizo na vifiniko vya rangi nyeupe vilivyo na chapa ya rangi nyekundu, kijani na nyeupe zinaekwa kwenye maboksi na kijana aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati na koti la rangi nyeupe lililoko na rangi ya samawati na pinki.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana daktari wa mazoezi akiwa anasaidia mgonjwa wake kufanya mazoezi. Kando kuna kiti cha magurudumu cha walemavu, na pia kuna magongo yanayowasaidia kutembea. Wako kwenye zulia yenye rangi ya samawati, manjano, kijani, na nyekundu.

Haya ni mandhari ya hospitali. Unaonekana mama mmoja akiwa anapea mtoto chanjo. Huku mwingine amebeba mtoto akimwangalia. Kuna madaktari waliovalia bibu za rangi ya manjano na kwenye meza kuna kalamu na chupa iliyokuwa na sanitizer .

Kuna kasha mbili za dawa zilizo na rangi ya manjano nyuma kuna boxi la rangi nyeupe lililokuwa na maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa rangi nyeusi, Azithromycin Tablet IP 500mg Azbil 500 tablets 10 x 5 tablets.

Kuna boksi la chanjo ilio na rangi nyeupe, samawati, manjano na kijani. Ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na nyeusi yanayosema STAMARIL Powder and solvent for suspension for injection in pre-filled syringe Yellow fever vaccine .

Wasichana watatu wanaonekana, waliofunga mitandio kwenye vichwa. Mmoja wao amekaa akiwa ameshikilia tama. Mwingine amesimama akiwa anatabasamu usoni, akiwa ameshikilia kitambara cha rangi nyeupe na kahawia. Inaonekana kuwa Sudan.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana daktari wa macho akiwa anakitumia kifaa akiangalia mgonjwa macho. Amevalia koti la rangi nyeupe na mgonjwa amevalia koti la rangi nyeusi. Kuna ukuta wa rangi ya zambarau iliyokolea na meza ya rangi nyeupe.

Kuna nyumba zinaonekana zikiwa zimezingirwa na maji machafu, pia kuna mtu anaonekana akiwa kwenye maji haya. Inaonesha madhara ya mvua inayonyesha kwa muda mrefu inayosababisha mafuriko. Pia kuna miti inaonekana na migomba.

Kuna choo kinachoonekana chenye mlango ya mbao la rangi ya samawati na bati nyeupe. Kuna pipe mbili zinazonekana zimepita juu, nje kuna tanki ndogo la rangi nyeusi lililo na mfereji na nyuma kuna miti inayoonekana.

Hii ni mandhari ya hospitali, kunaonekana madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa mmoja. Wamevalia sare zao za kazi na barako ya rangi ya samawati, mmoja akiwa na miwani kwenye kichwa. Kuna vifaa vinavyotumika vilivyoekelewa juu ya meza.

Kuna mitungi yenye rangi tofauti tofauti iliyopangwa. Pia kuna wamama na watoto wanaoonekana wakiwa wamesimama wakiwa wamezubaa. Kando kuna jumba linaloonekana na miti michache. Inaonekana hii sehemu yenye ukame.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana daktari aliyevalia sare zake na bib ya rangi nyeupe na nyekundu. Akiwa anapewa mtoto chanjo kwa mdomo, kisha akiwa ameshikiliwa na mamake. Kwenye meza kuna chupa iliyoko na sanitaiza.

Hii ni mandhari ya hospitali, unaonekana daktari mmoja aliyevaa sare yake ya kazi yenye rangi ya samawati barakoa ya samawati akiwa ameshikilia sindano akiweka dawa. Nyuma kuna watu wanaonekana wakiwa wamesimama na wengine wamevalia barakoa.

Kuna chupa ya chanjo iliyo rangi ya kijivu na yenye kifiniko cha rangi ya kijani iliyo ng'aa. Ina chapa maandishi inayosema MMR Measles Mumps Rubela Vaccine 20ml RX na sindano kando yake.

Kuna chupa inayoonekana yenye kifuniko cha rangi nyeupe, iliyo na karatasi ya matangazo iliyo na rangi ya kijani na zambarau iliyokolea, iliyoandikwa HP Arorwet na ina rangi ya pinki.

Watoto wawili wanaonekana wakinawa mikono na ndoo nyekundu inaonekana kuna jengo linaloonekana lililo na madirisha mengi na chapa pia kuna gari lililoegeshwa kando.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana mgonjwa aliyevalia rinda yenye rangi ya samawati yenye michoro ya maua, akiwa amevalia barakoa ya rangi ya samawati na miwani, huku amefunga kitambaa kwenye kichwa cha rangi ya zambarau, akiwa anadungwa sindano na daktari. Kwa mbali kuna hema iliyoko na watu wawili ndani.

Kuna magari, yanayoonekana yakiwa yanaelea juu ya maji, kuonyesha madhara ya mvua unaonyesha kwa muda mrefu. Pia kuna nyaya za stima zinazoonekana na majumba yanayoonekana kwa mbali.

Kwenye meza ya samawati, kuna chupa mbili za chanjo zenye vifuniko vya rangi ya kijivu na sindano moja na barakoa moja yenye rangi ya samawati na kichupa chenye rangi nyeupe. Zina chapa iliyoandikwa YELLOW FEVER Vaccination.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana daktari mmoja aliyevalia mavazi ya daktari glovu nyeupe na barakoa, akiwa anaangalia mgonjwa wake meno aliyelala kwenye kitanda. Kando kuna chapa ya matangazo iliyoandikwa Kinga africa smile of a lifetime free dental increasing access to dental Colgate Dentaid .

Kuna wamama watatu waliovalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya chui na nyeusi. Mbele yao na uteo ulio na vifaa tofauti. Pia kuna ukuta unaoonekana kwa mbali, na mimea kama vile miti inaonekana.

Kuna chupa za dawa zilizowekwa kwenye meza ya rangi ya samawati ambayo ni ya nyeupe na ya manjano. Zilizopo na maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa rangi mweusi, "47 8950-24d, Date: 15-06, Cranberry Pills for UTI".

Haya ni mandhari ya hospitali, inaonekana mtoto mmoja aliyekaa, akisubiri daktari aliyekaa mahali anaonekana akitayarisha vifaa vyake. Chini ya meza kunaonekana pipa la takataka lenye rangi ya manjano na dtuli moja refu. Pia kuna rafu zinazoenekana za rangi nyeupe.

Hivi ni virutubishi vilivyo ndani ya mkebe ulio na kifuniko cha rangi nyeupe. Tembe hizo ni za rangi ya machungwa na nyeupe. Pia kuna chapa inayosema, Sol D Vitamin D3 30 Capsules.

Kuna mkono unaonekana ukiwa umeshikilia chupa ya plastiki iliyo na vidonge vya rangi ya manjano anaonekana akiwa anavieka kwenye mkono ili kumeza mwenyewe amevalia shati la rangi nyeupe.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana mama aliyevalia sare za hospitali na kofia kwenye kichwa, akiwa na masindano kwenye mikono akibadilisha mtoto wake. Kando kuna kiti chenye rangi ya maziwa na kijani.

Kuna watu wanne wanaoonekana watatu wakioneka kuwa wasichana mwenye mwanaume. Wanaonekana wamevalia barakoa na wamesimama kwa umbali kiasi huku wakinawa mikono. Kuna chapa zilizowekelewa kwenye jengo zilizoandikwa agent.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana wauguzi watatu walio kwenye chumba wakiwa wamevalia mavazi yao ya kujikinga na barakoa. Daktari, mgonjwa na amelazwa kwenye kitanda huku akimulikwa taa ya mwanga kwenye mdomo.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kuna mtu anaonekana, aliyevalia shati nyeupe huku akishika dawa zilizopangwa kwenye rafu zilizo na rangi ya manjano na nyekundu, na chapa iliyoandikwa, Kenoch Bakta Fight Mixture na ingine imeandikwa Veno Plus.

Kuna watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama. Mmoja akiwa na asilia ya Kiafrika na mwingine ya Kiserikali. Kando yao kuna choo kilichoandikwa, Fresh Life. Pia kuna nyaya za stima zinaonekana zikipita na gari leupe lililoegeshwa. Mtaa huu unaonekana kuwa mtaa wa chochole.

Kuna umati wa watu waliovalia makoti yenye rangi ya samawati. Wamekaa wakitengeneza umbo la duara. Katikati kuna mwanamke mmoja aliyesimama akiwa ameshikilia kitabu kuonyesha kuwa kuna mafunzo fulani yanayoendelea.

Kuna chupa ya chanjo iliyo na kifuniko cha rangi ya pink na kijivu. Ina chapa zilizoandikwa kwenye karatasi ya rangi nyeupe na wino wa rangi nyeusi inayosema, "Poliotetus Vaccine Types 1, 2 and 3 Polio Mark, Heatmaker RVVMT".

Kuna mkono mmoja unaonekana ukiwa umevalia glavu za rangi ya kijani ukiwa umeshikilia chanjo yenye kifuniko cha rangi ya kijivu na ina chapa ya rangi nyeupe ilioandikwa kwa wino wa rangi nyeusi YELLOW FEVER VACCINE (LIVE) STABILISED na una sindano.

Kuna mkono unaoonekana kutoa kidudumisho kutoka kwenye chupa. Chupa yenyewe ni ya rangi nyeupe na ina chapa iliyo ya na maneno ya rangi nyeusi na ya manjano, iliyoandikwa Motrin 1B .

Kuna mtu mmoja anayeonekana akiwa anaendesha pikipiki iliobeba mitungi na mwingine anaonekana akiwa anaiskuma huku akitembea juu ya maji kuonyesha mandhari, madhara ya mvua inayosababisha maafa mengi hasa kuharibu barabara.

Kuna mwanamke mmoja aliyevalia glavu, shati jekundu, sikati ya rangi nyeusi na buti za maji akiwa anaonekana akiwa amebeba vifaa vya kuoshea ama kusafisha mahali ambayo ni ndoo na brushi pia kuna ukuta ulioandikwa, Safe Water.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana daktari mmoja aliyevalia sare ya rangi nyekundu na barakoa. Ameshikilia sanamu ama mchongo ulio wa meno. Anamwonyesha mgonjwa wake jinsi ya kusafisha meno pia kwenye meza kuna madawa kadha wa kadha yanaonekana.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kuna meza yenye rangi kahawia iliyo na chapa, ya rangi nyeupe na samawati na imeandikwa, Dental Care. Kwenye ukuta, kuna runinga inayoonekana ikiwa pia na picha. Kuna sakafu ya rangi ya maziwa.

Kuna chanjo nne zilizosimamishwa juu ya meza, kando kuna boksi yenye rangi ya manjano, nyeupe na nyekundu, ina maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa rangi nyeusi yanayosema, Yellow Fever Vaccine Live Freeze Dried.

Kuna umati wa watu uliokusanyika ili kushuhudia kisa cha ajali kilichotokea. Kuna moshi mweusi unaoelekea hewani na moto wa rangi ya machungwa. Pia kuna pikipiki iliyoegeshwa na mlingoti unaonekana.

Kuna umati wa watu uliokusanyika upande wa juu wa barabara, huku kuna mimea uinaoporomoka na miti iliyosombwa na maji na maji machafu. Inaonyesha madhara makubwa ya mvua inayonyesha kwa wingi.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana daktari mmoja ambaye ni msichana. Amevalia sare zake zenye rangi ya samawati akiwa amevaa miwani akiwa ameshika mtoto aliye kwenye kifaa cha kumkuza na amebeba kifaa cha kupiga mapigo ya moyo kwenye shingo.

Haya ni mandari ya shambani. Inaonekana mtu mmoja aliyevalia gauni za kujikinga za rangi nyeupe akiwa amebeba tanki la kunyunyizia dawa kwenye mimea ya rangi ya kijani na ya samawati, akipulizia dawa kwenye mimea.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana madaktari wawili, mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Wa kike amebeba taa ya mwanga inayosaidia kuona meno. Amevalia barakoa ya rangi ya samawati na glavu ya rangi ya samawati.

Kuna chanjo zilizoko juu ya meza ya rangi ya samawati zilizo na vifuniko vya rangi ya kijivu. Vina chapa ya maandishi, Single Dose 0.5ml, Measles, Mumps, Rubella Virus Vaccine. Kando kuna vichupa vinaonekana vyenye vifuniko vya rangi ya samawati na manjano, na pia kuna sindano zinaonekana.

Kuna mitungi ya gesi ya oxygen inayoonekana yenye rangi ya nyeupe, kahawia na nyeusi. Pia kuna mtu anayeonekana aliyevalia kofia ya kujikinga, barakoa na koti ya kujikinga yenye rangi nyeupe. Huku akiwa ameshikilia mkebe au jagi yenye rangi nyeupe na kijani. Kuna chapa kwenye ukuta iliyoandikwa, Inspection Area.

Haya ni mandhari ya hospitali. Anaonekana daktari mmoja aliyevalia sare zake za rangi ya samawati na barakoa akiwa ameshikilia jugi ya rangi ya kijani, akiwa anaosha kifaa anachotumia kupiga picha ama kuonyesha picha fulani kwenye skrini.

Kuna chupa mbili zenye chanjo, zenye vifuniko vya rangi ya samawati na ina bango yenye rangi nyeupe iliyo na maandishi ya rangi nyeusi iliyoandikwa, Dose Viral MMR 2, na nyuma kuna boksi pia inayoonekana iliyoandikwa, MMR 2.

Kuna meza ya rangi nyekundu iliyoko na vichupa vidogo vidogo na vingine vikubwa inakisiwa kuwa dawa. Pia kuna kikombe cha rangi ya pinki na kijiko. Kuna kando kuna kiti cha rangi ya kijani kilichokuwa na karatasi ya rangi ya mbarau iliyokomaa ikiwa na vitabu.

Kuna chupa nne za virutubishi, vilivyo na rangi nyeupe, ya kahawia na ya samawati. Zilizo na maandishi ya, Nordic Nutrient Vitamin D1, Vitamin D3, Vitamin D, potency+.

Ju ya meza ya rangi ya kahawia kuna kasha mbili zenye dawa na box moja ya rangi nyeupe na manjano na kijani iliyo na maandishi ya kijani yanayosema Risperdal Tablets 4mg .

Chombo cha kitamaduni kilichokuwa na michoro, chenye rangi ya kahawia na nyeusi. Kinatoa moshi inayoelekea hewani. Kimezingira na vyombo vya kitamaduni, kama vile vibuyu, beseni, na karai. Pia kuna shanga inayoonekana.

Haya ni maandhari ya hospitali. Kunaonekana mama moja aliyevalia barakoa, akiwa ameshikilia mwanawe ili adungwe sindano ama apate chanjo. Amekaa kwenye kiti cha rangi nyeusi na kilichochanika.

Kuna gari lekundu linaloonekana likiwa limebeba watu waliovalia mavazi ya kujikinga yenye rangi nyeupe na wengine miongoni mwao wamebeba tanki za kupulizia dawa za rangi ya samawati na nyeusi. Gari hilo linachapa ya usajili PP 1168.

Kuna watu wanaoonekana wakiwa wamevalia barakoa, wengine wakiwa wamekaa kwa wakisubiri na mwingine wawili wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na meza iliyo na mtu anayefungua kitabu, ili kutafuta kitu. Inaonekana anatafuta ripoti maalum kuwahusu.

Haya ni mandari ya hospitali. Inaonekana watu wengi wakiwa wameleta watoto wao kwenye chanjo. Mama amekaa kwenye kiti akiwa ameshika mtoto wake kwenye mapaja, huku daktari, akiwa anaonekana akiwa anamdunga sindano.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana madaktari watatu waliovalia sare zao za kujikinga; kofia, barakoa na glavu za rangi nyeupe. Wanaonekana wakipasua mgonjwa kwenye miguu. Kuna taa ya mwanga inayoonekana.

Kuna watu wanaonekana, waliovalia vifaa vya kujikinga kwenye kichwa na wamevalia ovaroli za rangi ya samawati. Wanaonekana wakiwa kwenye jengo lililoporomoka. Inaonyesha kuwa wanajaribu kuokoa vitu, ama kuokoa watu walioathirika na janga hili.

Haya ni mandhari ya shuleni, kuna wanafunzi waliovalia sare wamekaa kwenye madawati wakiangalia mbele huku mwanafunzi mmoja akiwa amesimama akiwa ameshikilia kitu kuonyesha anafunza wenzake. Mwalimu amesimama akiwa amevalia barakoa ya rangi ya samawati akiwa ameshikilia kiuno, kuna ubao wa rangi nyeusi ulio na maandishi.

Haya ni mandhati ya hospitali. Kunaonekana mwamamke mmoja aliyejifunga kilemba cha rangi ya samawati na koti lililo la samawati. Anaonekana akiwa ameshikilia mtoto ili adungwe sindano huku titi lake likiwa nje. Daktari naye anaonekana akiwa anamdunga mtoto sindano.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana daktari wa meno akiwa anaangalia meno ya mgonjwa. Amevalia barakoa ya rangi ya samawati na miwani na shati ama koti lenye rangi nyeupe. Kuna kiti cha rangi ya zambarau iliyokolea inaonekana kando. Pia kuna sabuni ya kunawia mkono inayoonekana kwenye meza

Kuna watu wanaonekana wakiwa kwenye pipa la takataka huku wameshikilia vijiti kuonyesha wanazing'arisha. Mmoja wao amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Pia kuna uzio wa waya unaonekana. Nyuma kuna majumba yanayoonekana na yana milango ya rangi ya samawati.

Kuna mchoro unaoonekana kwenye ukuta, uliochorwa viungo vya mwili kama vile moyo, na mapafu. Mbele kuna mikebe ya dawa, zilizoandikwa Nzengambi moja, ingine imeandikwa Deja, Leoki inaondoa maumivu.

Kuna umati wa watu uliokusanyika, upande mmoja ama sehemu ya juu. Kando kuna daraja lililojaa maji machafu, na miti iliyoanguka. Inaonekana kulikuwa na maafa makubwa, yanayosababishwa na mvua kunyesha kwa muda mrefu.

Haya ni mandhari ya hospitali kunaonekana daktari mmoja aliyevalia sare zake za kazi na buibui ya rangi ya manjano akiwa anamdunga mtoto chanjo aliyeshikiliwa na mamake aliyevalia rinda lenye madoadoa ya rangi nyeupe na nyeusi na barakoa.

kuna kijana mmoja anaonekana akiwa amevalia ovaroli ya rangi ya kijani na kofia ya rangi ya kijivu, akiwa ameeka mkono wake juu ya kifaa kinacho toa sabuni ya kunawia mikono . kuna sehemu mbili ya kunawia mkono zilizo na rangi nyeupe pia kuna maelezo yaliopo ya rangi nyekundu yanaonekana kwenye ukuta.

Mandhari ya hospitali. Kuna daktari aliyevaa mavazi ya manjano anaonekana akiwa anaangalia sindano au sindano aliyoiweka dawa. Kando yake kuna mama aliyevalia shati nyekundu aliyeshikilia mtoto. Pia kuna madawa yanayoonekana kwa mbali yaliyopangwa.

Hili ni bango la matangazo lililokuwa na mchoro ya watu wanaoonekana wameshikilia vichwa vyao. Chapa ya maandishi yenye rangi ya manjano inayosema, Siha Headache Solution. Kwa rangi ya manjano na nyekundu inasema, Siha Headache Solution, Dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, Matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna daktari anaonekana akimwangalia mgonjwa kwenye sikio huku ameshikilia kifaa kwenye mkono. Nyuma kuna mkongojo unaotumiwa na watu walioumia miguu na kuna vitambaa vilivyopambwa vyenye rangi ya samawati na nyeupe.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana daktari mmoja aliyevalia sare ya rangi ya samawati, akiwa anaangalia mapigo ya moyo mtoto aliyekua kwenye mashini, pia kando kuna mashini ya kadha wa kadha zinazoonekana.

Haya ni mandhari ya hosipitali, kunaonekana mgonjwa amelazwa kwenye kitanda huku akiwa amevalia miwani ya rangi ya kahawia daktari amevalia sare zake za rangi ya samawati na barakoa ya rangi ya samawati. Kwenye meza kunaonekana bidhaa tofauti na pia kuna glasi iliyo na maji ya rangi ya samawati.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana daktari mmoja aliyevalia sare zake za rangi nyeupe na samawati akiwa anadunga mmama mmoja sindano aliyevalia hijabu na barakoa. Kando yao kuna chapa ama bango la matangazo lililokua na michoro na maandishi.

Haya ni mandhari ya hospitali, hasa kwenye maabara. Kunaonekana mtu mmoja aliyevalia koti la rangi nyeupe na barakoa ya rangi nyeupe akiwa ameshikilia kipimo kwenye mkono na kuna glasi ambayo inaonyesha kivuli chake. Juu ya meza kuna kifaa kilichoshikilia chupa ndogo ndogo.

Hivi ni virutubishi vya Vitamin D viliyoko kwenye mkebe wa rangi nyeupe ulioko na chapa yenye rangi ya samawati na maneno yenye rangi nyeupe na nyeusi inayosema High Potency Vitamin D 1000 IU Help Support a Healthy Immune System. Pia kuna tembe za rangi nyeupe zilizo kando.

Haya ni mandhari ya hospitali, panaonekana daktari aliyevalia barakoa ya rangi nyeupe, miwani kwenye kichwa, shati leupe na kikoti kilicho na maandishi ya rangi ya samawati na mgonjwa amekaa kwa kiti cha rangi ya maziwa huku akimwangalia daktari.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana madaktari watatu, waliovalia glavu za rangi nyeupe, wakiwa wanatibu mgonjwa kutumia kifaa kinachoosha masikio. Wamevalia shati za rangi nyeupe na kitambulisho kwenye shingo chenye mkanda wa rangi ya samawati.

Haya ni mandhari ya sipitali kunaonekana daktari aliyevalia gauni zake za kujikinga yenye rangi ya samawati na glavu za rangi ya samawati na barakoa ya rangi nyeupe akimdunga mgonjwa aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati na shati la rangi ya kijivu sindano, watu wanaonekana wakiwa wamekaa wakidhamiria wanangoja ili washuhulikiwe pia.

Haya ni mandhari ya hospitali. Panaonekana daktari mmoja akiwa anamdunga mgonjwa sindano kwenye mkono huku akiwa amevalia shati leupe na suruali ya rangi ya samawati na barakoa nyeusi. Kando yake kuna pipa la rangi ya manjano. Nyuma kuna meza zilizotandikwa vitambaa vya rangi ya nyekundu.

Kuna chanjo mbili, zenye kifuniko cha rangi ya samawati. Zina chapa iliyoandikwa kwa wino mweusi, kwenye karatasi ya nyeupe na ya samawati, ikisema, One single dose, 0.5mls Measles, Mumps and Rubella virus MMR2.

Kunaonekana gari la masafa marefu lililoanguka, pia watu wanatembea. Kuna maji mengi yanayotiririka, inaonyesha maafa makubwa ya mvua inayonyesha ambayo inasababisha mafuriko. Kuna gari lingine pia, lori ndogo yenye rangi ya manjano pia limesombwa na maji. Kunaonekana miti na nyaya za stima.

Kuna gari nyeupe lililoegeshwa kwenye mlango lenye rangi ya nyeupe. Ambapo kuna watu wawili waliovalia barakoa wanapakua mitungi ya oksijeni kwenye lori na kuingiza ndani. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu, na kuna miti ya kijani kibichi iliyopangwa.

Hapa ni mandhari ya kujiburudisha hasa mahali kwa michezo. Kuna wasichana watatu wanaonekana wakiwa wamevalia koti za rangi nyeupe. Wameshikilia viboksi vidogo vidogo vya rangi nyekundu vilivyo na msalaba katikati. Vina chapa iliyoandikwa, "Zipline."

Kuna chupa ndogo iliyowekwa kwa sakafu na nyuma kuna ukuta ulio na rangi nyekundu. Yenyewe ni rangi nyeupe iliyo na kifuniko cha rangi nyekundu. Kina chapa iliyoandikwa Epilepsy Medicine kumaanisha iko na dawa ndani.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana daktari wa meno akiwa ameng'oa jino kwa mgonjwa wake. Kuna kiti maalum kinachotumika kwa kung'olea watu meno. Daktari amevalia taa kwenye upaji wake wa uso.

Kuna madaktari wawili wa meno wanaangalia mgonjwa. Wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Mmoja amevalia shati la rangi ya samawati na mwengine la rangi nyeupe. Mgonjwa amevalia sare ya rangi ya zambarau.

Hivi ni virutubisho vya "BALLIJAAM" vilivyo ndani ya chupa ya kahawia na kifuniko cha rangi nyeupe. Kina maandishi yalioandikwa kwa rangi nyekundu na pia mengine yenye rangi nyeupe na rangi ya manjano.

Kuna umati wa watu walio panga foleni kwenye uwanja. Wengine wakiwa wamekaa ambao ni wazee. Kuna mmoja amekaa akiwa amevalia barakoa nyeusi, na kanzu ya rangi nyeupe. Kuna mhudumu anaye mdunga sindano aliye valia koti la rangi ya kijani inayo ng'aa

Kuna wasichana wawili na chifu ambao wamevalia barakoa na msichana mmoja anaonekana akiosha mikono kutumia sabuni. Kuna matanki kadha wa kadha ya rangi ya samawati na mengine ina vifuniko vyekundu. Yana chapa zilizonyesha jinsi ya kuosha mikono.

Eneo linaonekana kufunikwa na maji mengi yaliyo sambaa kila upande. Njia kuu ya usafiri imezingirwa na mafuriko na haipitiki tena. Mazingira yanaonyesha athari za mvua kubwa zilizonyesha muda mrefu. Miti mingi imesimama katikati ya maji yanayoturirika kwa kasi. Mandhari yote yamebadilika na kuonekana kama ziwa lisilo na mipaka.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana mama aliyeshikilia simu kwa mkono wake na mtoto mdogo aliyevalia ovaroli ya rangi ya pinki, kofia nyeupe iliyo na mstari wa rangi ya pinki. Daktari anakuwa anatabasamu, huku akimpatia mtoto chanjo kwa mdomo.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mama mmoja aliyevalia rinda la rangi ya machungwa, na barakoa ya rangi ya samawati, akiwa ameshikilia fomu kwenye mkono wake, na daktari akiwa anamdunga sindano. Kando kuna mwingine anaonekana akiwa anajaza habari muhimu kwa kifaa cha elektroniki.

Haya ni mandhari ya shambani inaonekana watu kadha wa kadha waliovalia mavazi ya kujikinga wakiwa wamebeba chombo maalum cha kunyuyuzia dawa kwenye migongo wanaonekana wakiwa nyuyuzia dawa kwenye shamba.

Haya ni madawa tofauti tofauti yaliyo kwenye maboksi, kwa mfano: Magnesium Max, Astrolism, Stress Care Max, Livercare Max. Ziko na rangi tofauti tofauti, ya samawati, ya kijani, nyekundu, ya manjano, na ya pinki.

Hiki ni kibandiko cha matangazo, kina mchoro wa tikiti maji na tembe zake, pia kuna bakuli iliyo na mimea, ina chapa iliyoandikwa, "Herbal Clinic, Masai Herbal, pata tiba kwa za asili kwa asili mia mia moja, ndani na nje ya Tanzania."

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana madaktari wa upasuaji, wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya samawati na mavazi yao ya upasuaji, na glovu nyeupe. Wanaangalia mgonjwa kwa makini.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna madaktari wakiwa wamevalia barakoa. Mmoja anahudumia mgonjwa mmoja akiwa anaangalia meno yake. Amevalia glavu nyeupe kuna mama mmoja anaonekana akiwa amekaa na mtoto wakiwa wanaangalia kando.

Kuna jumba la mabati lililofunikwa na maji mengi yaliyosambaa. Mazingira yanaonyesha hatari za mvua kubwa zilizonyesha muda mrefu. Kuna vyombo vinavyoonekana juu ya maji na watu wawili kwenye maji hayo.

Kuna ngamia iliyolala chini kuonyesha uchovu, kwenye mgongo wake ina sedai ya rangi nyekundu, eneo hili linaonekana kuwa kavu sana kwa sababu hakuna hata mmea mmoja, apo kando.

Hawa ni wahudumu wa afya. Wamevalia vifaa vya kujikinga vya rangi nyeupe na glavu za rangi nyekundu. Wamebeba kifaa cha kupulizia dawa kwenye mgongo chenye rangi ya samawati na manjano.

Hapa ni kwenye ambulensi. Tunaona kitanda cha mgonjwa, kuna kitu ya kupima presha, kuna mataa juu na kuna kabati yenye rangi ya machungwa. Nje kuna gari dogo la rangi nyeupe lililoegeshwa.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kuna madaktari watatu wa upasuaji waliovalia kofia ya upasuaji, barakoa, glavu na gauni zao. Wanaonekana wakitazama mgonjwa wao kwa makini. Kwenye umbali kuna vifaa vyenye rangi nyeupe na vingine vya samawati.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana chupa mbili zilizoekelewa juu ya karatasi. Kuna chupa moja iliyo kando, kuna boksi moja lililoandikwa, " Vaccina Amaril Stabiliser", ambalo limeandikwa kwa rangi ya kijani.

Haya ni mazingira ya nyumbani. Kuna wanaume wawili waliovalia barakoa na jaketi za rangi ya samawati. Mmoja ameshikilia kipima joto akipima mzee mmoja. Mzee huyu amevalia shati ya zambarau na suruali ya rangi ya kijivu. Nyuma kuna nyumba inayoonekana ni nyumba ya kichochole.

Haya ni mandhari ya hospitali kunaonekana daktari mmoja aliovalia mavazi la kujikinga ya rangi ya manjano na glavu nyeupe na barakoa akiwa anadunga mgonjwa sindano aliyekuwa amevalia saa kwenye mkono huku akiwa ameeka mkono wake kwenye moyo.

Hili ni bango la matangazo lina rangi ya kijani iliyoandikwa kwa maandishi ama wino wa rangi nyeupe imeandikwa dokta Galazinga Powerful Witchdoctor Lovespell that work Love Charm and Portion Attraction Charms pia kuna mchoro wa kadi, mishumaa inayowaka na kisu.

Kuna mkono umeekelewa ju ya karatasi iliyokuwa na maelezo muhimu, umevalia glavu ya rangi ya kijani, umeshikilia sindano na chanjo. Chanjo hiyo imeandikwa, MMR, measles, mumps and rubella virus vaccine .

Haya ni mandhari ya hosipitalini kunaonekana mhudumu aliyevalia nguo za kujikinga na glavu nyeupe, amemshikilia mtoto mikono anayeonekana na ugonjwa wa ngozi ama vidonda vinavyomea na kukauka kwenye mikono.

Hili ni kongamano la watu wanaoongelea kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Kuna bango lililoandikwa, "At Kenya HIV/AIDS Business Council, We Talk Protection." Wahudumu wamevalia shati za manjano na nyeusi zilizokuwa na maandishi. Kuna mtu mmoja anaonekana akiwa ameshikilia mfuko ulio na maandishi ya Tuskys.

Hili ni kongamano la afya ambapo kuna wanajamii na maafisa ambao anawafunza jinsi ya kuosha choo ipasavyo. Kuna mwanaume mmoja anaonekana akimwagia maji kwenye choo ili king'arishwe.

Watu wengi wanaonekana wakiwa wamebebwa kwenye boti. Wengi wamevalia shati nyekundu. Kuna mmoja anaonekana amevalia koti lenye ishara ya msalaba ambayo inaonyesha ni shirika la msalaba mwekundu. Wanaonekana wakiwa wameokolewa kwenye janga la mafuriko.

Kuna askari gongo aliyevaa nguo nyeusi na barakoa ya rangi ya samawati. Anaonekana akinawa mikono, kutumia sabuni iliyoegeshwa kando. Kuna tanki ya rangi ya samawati iliyo na kifuniko cha rangi nyekundu. Chini kuna ndoo nyeupe inayokisiwa kukusanya maji machafu yaliyonawishwa mikono.

Kuna magari aina ya matatu, gari ndogo na gari la masafa marefu. Pikipiki zinazotembea kwa maji. Kuna ambulensi pia inayoonekana ikitembea. Inaonekana kuna mvua iliyonyesha inayosababisha kukatishwa kwa usafiri. Watu pia wanaonekana wakitembea kwenye maji iliyoelea.

Daktari wa upasuaji anaonekana akivaa vifaa vyake, ambapo ana ugauni ya upasuaji, glavu, barakoa na kofia upasuaji. Kando yake kuna meza iliyopangwa madawa na maji. Kwa ukuta pia kuna bandiko lililo na maelekezo maalum.

Kuna umati wa watu uliokusanyika, wawili wamevalia jezi za salama ya rangi ya kijani inayongaa na rangi ya samawati. Kuna mtu anonekana akiwa ametoa simu kwa ishara anapiga picha. Kuna nyumba iliyoporomoka wanaiangalia na kuna nyaya za stima pia zimeanguka chini na zingine zinapita.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Tunaona daktari wa masikio anaangalia masikio ya mgonjwa, ambaye amevalia koti la rangi nyeusi na skafu ya rangi ya kijivu. Daktari huyo ana barakoa ya rangi nyeupe na koti la rangi nyeupe. Kando unaonekana watu, mmoja ameshikilia karatasi iliyo na maagizo fulani.

Hili ni bango la matangazo lililochorwa dawa ya virutubisho iliyoandikwa, Feosol Phosphorus Sulfate Iron, High Potency Iron, High Potency, Small Coated Tablets, One per Day. Na ina tembe iliyochorwa ya rangi nyeusi.

Haya ni mandhari ya hospitali. Inaonekana mama mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati, ameshikilia mtoto wake mdogo wa kisichana anadungwa chanjo na daktari. Kuna kiti cha rangi ya maziwa, kuna ubao ulio na makaratasi ya kuonyesha maelezo na kuna mlango wenye rangi ya samawati.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna daktari mmoja aliyevalia nguoa ama sare za rangi ya kijani akiwa amevalia miwani na glavu nyeupe, anaonekana akiwa ameshika kitanda akiwa amefunika mgonjwa au anakitandika. Kitanda hiko kimeandikwa St Johns Ambulance.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kunaonekana chanjo ya MMR Vaccine na karatasi ya kujaza, "Why get vaccinated? MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE".

Kuna watu wawili waliovalia mavazi maalum ya kujikinga na wakiwa na vifaa vya kunyunyizia dawa, wakifanya kazi ya kudhibiti wadudu au kuzuia maambukizi katika eneo la ndani.

Kuna umati wa watu wanaoonekana wakitembea kuelekea upande moja. Mmoja anaonekana akiwa amesimama akishikilia simu yake, inaakisiwa anapiga picha. Eneo hili limekumbwa na mafuriko na sehemu moja ya barabara imekatika. Kuna nyaya za umeme na miti midogo midogo kwa mbali.

Kuna umati wa watu waliokusanyika ili kuja kuhakiki uvumbuzi wa mradi wa maji. Watu wanaonekana wakiwa wanatabasamu nyusoni, wengine wakiwa wanahabari na wapigaji picha. Kuna mitungi pia iliyoegezwa kwenye mifereji ili kukusanya maji.

Hapa ni taswira ya hospitalini. Anaonekana daktari wa meno aliyevalia barakoa ya rangi ya machungwa na tochi ya rangi ya manjano akihudumia mama mmoja aliyefungua mdomo wazi ambaye amebalia barakoa na kitambaa cheusi kwenye kichwa.

Kuna kundi la watu waliovalia kofia na shati za samawati. Wamebeba mabegi na pia wamevalia glovu, huku wakifungua viti wakivitoa kwenye makaratasi wakivipanga. Kuna magari yaliyoegeshwa kando na hali ya anga ni shwari kabisa.

Kuna umati wa watu uliokusanyika hapa, wakiwa na huzuni nyusoni. Inaonekana kulikuwa na kisa cha moto, ambapo mna mabaki ya mbao zilizokuwa za mkaa. Kuna watoto wamekaa kando na watu.

Kuna watu wawili waliovalia mavazi ya kujikinga ya rangi ya manjano na glavu za rangi nyekundu. Wanaonekana wakimimina kitu kwenye tanki nyeusi. Kando kuna mitungi ya rangi ya samawati na mmoja wa rangi nyekundu. Kuna matenki yanayoonekana kwa mbali ya rangi ya kijivu.

Haya ni mandhari ya hospitali, daktari aliyevalia shati ya manjano na barakoa ya rangi ya samawati. Anaongelesha mgonjwa, ambaye amebeba mtoto. Kuna meza ya rangi ya maziwa na kiti kirangi ya maziwa. Kuna kiti kilichobeba begi. Wako ndani ya hema.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kuna mtu mmoja aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, aliyekaa kwenye kiti keupe, anaye kaa mtoto kwenye kiangulia. Kuna mwengine anaonekana akiwa amefunikwa shuka ya rangi nyekundu na nyeupe.

Hivi ni viruthubisho vya "vitamin D" viko kwenye chupa ya rangi ya kijani iliyo na chapa iliyoandikwa, "Nature's Bounting D310000IAU Short Term Therapy for Vitamin D Deficiency Immune Health."

Hivi ni viruthubisho vya madini mwilini kuna chupa nne. Ya kwanza imeandikwa, New Chapter Fermented with Vitamin D3, ya pili Life Extension Bones Restore Vitamin K2, ya tatu, Hum Here Comes The Sun D3 without UV Damages, ya mwisho imeandikwa, Mega Food Vitamin D3.

Hii ni mandhari ya hospitali. Msichana anaoekana akiwa amelala huku amevalia shati ya zambarau na shuka yenye mapambo na rangi ya nyekundu na nyeusi. Daktari anaonekana akinyosha mguu wake huku akimtazama kwa makini.

Haya ni mandhari ya shule. Inaonekana wanafunzi waliovalia shati za rangi ya manjano na suruali za rangi ya samawati, wakinawa mikono kwenye mfereji. Juu ya slab kuna sabuni za rangi ya manjano zinaonekana. Pia wamevalia barakoa za rangi ya samawati.

Haya ni maeneo ya nyumbani ambapo kuna mhamasishaji wa afya ya jamii katika nyumba hii. Anaonekana akiwa anaandika taarifa maalum kwenye kitabu. Kuna boksi ya rangi nyekundu ambayo huwa huweka dawa iko juu ya meza. Kuna bagi lake, kuna runinga inaonekana iko juu ya meza.

Hili linaonekana kuwa shirika fulani linalotoa ufadhili kwa wasichana kupitia sodo. Wamebea bango tofauti tofauti, moja wa bango hilo limeandikwa Stop Period Stigma. Sodo hizi zimepangwa vizuri na kuna rangi ya samawati, rangi ya zambarau na rangi ya chungwa iliyochanganyikana na rangi nyeupe. Nyuma kuna mazingira mazuri na kunaonekana basi na pia kuna mjengo linaloonekana kama shule.

Kuna chanjo moja kwenye chupa inayo kifiniko cha rangi ya samawati na kijani ina chapa ya rangi nyeupe ilioandikwa kwenye wino wa rangi ya samawati, MMR Vax Pro Powder for Suspension for Injenction in Pre-filled Syringe IM or SC Use.

Haya ni maandhari ya hospitali, inaonekana mama mmoja aliyeshikilia mtoto wake na daktaru anampa chanjo. Mama huyo amevalia shati ya rangi ya pinki, shanga na mtoto amembeba, amemfinika koo kwa shuka ya rangi ya kijani.

Haya ni mandhari ya hospitali, msichana mmoja aliyevalia vipuli na shati nyeupe lenye maua ya rangi ya manjano na ya chungwa. Daktari anamdunga sindano kwenye mkono, ili kumtoa damu.

Eneo linaonekana kufunikwa na maji mengi yanayosambaa upande wote. Njia kuu ya usafiri imezingirwa na mafuriko na ipitiki tena. Mazingira yanaonyesha athari za mvua kubwa zilizonyesha kwa muda mrefu. Tukutuku zimesimama, ama zinaendeshwa katikati ya maji yanayotiririka kwa kasi. Mandhari yote yamebadilika, na kuonekana kama ziwa lisilo na mipaka.

Kuna mtoto anayedungwa sindano anaonekana akiwa analia amevalia shati iliyo na michoro wa manjano na nyeusi, kuna mikono iliyovalia glavu imemshika kwenye bega na kwenye kichwa na kuna mkono mmoja wa daktari unamdunga sindano.

Hapa ni hospitalini. Kuna daktari wa macho ambaye anamwangalia mgonjwa wa macho. Mwenyewe amevalia glavu nyeupe na miwani nyeusi. Anapiga koti nyeupe na shati lake ni la rangi ya zambarau. Kwenye ukuta kuna michoro ya macho aina tofauti tofauti.

Kuna waama wanaonekana waliovalia nguo za kitamaduni na shanga kwenye shingo. Wanaonekana wakiwa wamebeba mitungi yenye maji, iliyona vumbi kumaanisha hapa ni eneo lililo na kiangazi. Kuna mtoto mmoja anaonekana akiwa ameweka vidole kwenye mdomo.

Kuna mkono uliovalia glavu ya samawati. Umeshikilia dawa ulioandikwa, MMR Vaccine, na sindano iliyo na rangi ya kijani na ina dawa ndani. Nyuma, kuna rangi ya manjano.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna mwanaume mmoja aliyevalia barakoa ya samawati na shati la kijani. Kuna daktari akiwa nachomoza sindano kwenye mkono wake. Amevalia barakoa ya rangi ya samawati shati ya kijivu.